Jopo la watu waliovalia makoti yenye rangi nyeupe na vifaa kinga kama vile; glavu, kofia na barakoa ikiashiria ni wahudumu wa afya.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu; wakiwa wamevaa vifaa kinga kama vile kofia, glavu na barakoa, kuashiria ni watu wa huduma za afya wakiwa katika eneo la chumba cha upasuaji.